Hawa ni wanariadha wa Kenya wakikimbia kwenye mashindano au mazoezi. Wanne wao wanapatikana wasi wasi kwenye picha. Mwanamke aliye mbele amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa "Kenya" na kaptula nyeusi. Mwanaume aliye karibu naye amevaa fulana nyekundu pia. Mwingine amevaa fulana ya bluu na kaptula nyeusi. Inaonekana wako kwenye uwanja wa riadha na jua linaonekana kuwaka.

Hii ni timu ya wanawake Wakenya wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu; wameunda duara na wanatabasamu. Wote wamevaa fulana nyekundu zenye neno Kenya ikiashiria kuwa wanaiwakilisha nchi yao. Wanaonekana wakiandaliwa kwa ajili ya michezo na viti vyao vya magurudumu na vya kimichezo; jambo linaloweza kuashiria kuwa hawa ni wanariadha walemavu.

Hili ni jengo la ghorofa mbili likiwa na paa jekundu na kuta za mbao. Na linasimama kwenye uwanja wa nyasi uliokata vizuri. jJengo hili lina madirisha mengi yenye rangi ya kijani na milango ya mbao na linaonekana kuwa la kisasa. Kwenye sakafu ya chini kuna vitu viwili vyeupa vimegea ukuta wa nje, vikiashiria matumizi ya sherehe.

Hili ni bango la ofisi, ya Kenya Social for Deaf Children ambalo lina nembo ya sikio na limeandikwa bechi hearing centre kwa herufi ndogo, huku kukiwa na bendera ya Kenya na baluni za buluu na nyeupe zilizopangwa kwenye mlango.

Ubao mweupe wa kuchorea uliowekwa kwenye ukuta unaonekana. ubao huu umegawanywa katika sehemu kadhaa na kuna maandisi mengi yaliyoandikwa kwa kalamu nyeusi ya ubao. Maandishi yanaonekana kuwa ni agenja, ratiba na maelezo mengine yanayohusiana na mashindano ya kuogelea. Baadhi ya maneno yanayosomeka pamoja ni agenda, swimming, venue, dates, dube na namba.

Darasa la kompyuta au maabara ya kompyuta tupu linaonekana, kuna viti na meza za mbao na chuma zimepangwa kwa safu na nyuma ya meza hizo kuna kompyuta za mezani, kompyuta hizo zinaonyesha kua ni zamani kidogo, upande wa kushoto kuna dirisha ndogo lililopitisha mwanga.

Sehemu ya jengo ambalo linaonekana kuwa shule au kituo cha watoto linaonekana, jengo hili lina ukuta mweupe na paa la bati lenye rangi ya kahawia ,kuta za jengo zimechorwa picha za wanyama kama twiga mnyama ambaye anafanana na kangaroo, tembo, tumbili jambo linaloashiria kuwa linaweza kuwa kituo cha elimu kwa watoto.

Hizi ni kompyuta nyingi zilizopangwa kwenye meza ndefu. Zikiwa zimetayarishwa kwa ajili ya matumizi. Kila kompyuta ina kioo, kibodi na panya kwashiria kwamba ziko tayari kutumiwa. Kuna maandishi yaliyobandikwa kwenye ubao juu ya meza. Na vitu zimepangwa kando ya meza. Hii inaweza kuwa maabara ya kompyuta ya shule ya chuo.

Kundi la watu wanne wakiwa karibu na mashua ndogo, labda wako kwenye mto au mwalo wanaonekana. Mwanamke aliye katikati ya picha amekaa kwenye mashua akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na anashikilia mikia ya makasia. Yuko na kiti cha maguruduma kando yake kwenye mashua kuashiria ana ulemavu. Wanaume wengine watatu wamesima karibu naye.

Timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa miguu inayowakilisha kenya kinaonekana wanaume wengi kwenye picha wanstumia rungu kusaidia kutembea wote wamevaa sare zunazofanana za rangi nyeusi na mistari ya rangi bendera ya kenya zikiwemo na nembo ya kenya kwenye bega wengine wamesimama kwa mihuu miwili lakini wengine wao ni walemavu na wanatumia rungu. Wanashika wawili wamesimama mbele ya mpira wakionyesha kuwa wanajidhughulisha na michezi wa soka .

Hili ni kabati la kuhifadhi vitu linaloonekana kuwa katika chumba cha darasa au ofisi. Kabati hilo lina sehemu nyingi za mraba ambapo wanafunzi au wafanyakazi wanaweza kuweka vitu vyao. Baadhi ya sehemu hizo zina faili, noti na vitabu. Juu ya kabati unayoweza kuona vitu kadhaa ikiwemo faili ya rangi ya manjano na kwenye baadhi ya sehemu kuna faili za bluu

Jengo la ghorofa ambalo linaweza kuwa la makazi au mabweni ya wanafunzi linaonekana. Jengo hili lina kuta za matofali ya mawe na ngazi za nje zinazoelekea ghorofa za juu. Milango ya ghorofa ya kwanza inaonekana kuwa na rangi nyekundu. Kuna matusi meusi kwenye ngazi na kwenye baraza.

Mlango wa darasa unaonekana kuwa wa shule ya msingi wenye bango lenye maandishi grade 1C na teacher Agnes welcome . Mlango huo ni wa rangi nyekundu na una mistari ya wima huku bango la karatasi yenye maandishi hayo likiwa limetundikwa katikati.

Hili ni kabati la kuhifadhi vifaa vya kielektroniki, labda kompyuta za mkononi, lililo wekwa kwenye chumba cha kompyuta au darasa, kabati hili lina rangi nyeupe na milango miwili, ya rangi nyeusi, iliyo tobolewa kwa ajili ya, uingizaji hewa, juu ya kabati kuna karatasi na vitu vingine vidogo, upande wa kushoto, kukiwa na meza ndefu ya kompyuta na viti.

Hili ni jengo la ghorofa moja ambalo lina kuta za matofali ya mawe na rangi ya manjano iliyokolea . Jengo hili Lina paa la matofali ya rangi ya kahawia na chini yake kuna milango miwili ya mbao na dirisha lenye fremu ya kijani. Mbele ya jengo kuna nyasi iliyokauka vizuri huku kukiwa na bomba la kumwaga maji ya mvua.

Wanariadha wawili wakiwa wamekamilisha mbio na kusherehekea ushindi wanaonekana, mwanariadha mmoja ambaye ni muongozaji amevaa fulana ya njano yenye maandishi guide na fulana nyekundu ndani yake mwanariadha wa pili amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa kenya na Kimani na amevaa kitambaa cheusi cha kufunika macho, wanariadha hao wameshikana mikono yao na wameinua mikono yao juu kwa furaha.

Hili ni darasa tupu au chumba cha masomo, madawati na viti vya shule baadhi vikiwa na karatasi na vitabu juu yake inaonekana, madawati na viti hivyo vimepoteza uzuri wake labda kutokana na matumizi ya muda mrefu, kwenye kona ya chumba kuna meza ingine iliojaa vitabu.

Mchezaji wa mpira wa miguu, walemavu wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa mpira wanaonekana. Wanaume wawili kati ya watatu, wanatumia fimbo maalum, kusaidia kutembea na kucheza. Jambo linaloonyesha kuwa wanashiriki katika michezo ya walemavu. Mmoja wao amevaa fulana nyeusi na kaptura nyeusi, na mwingine amevaa fulana nyeusi rangi ya kijani na manjano.

Hili ni jengo refu la shule linaloonekana, jengo hili lina madarasa mengi yaliyopangwa kwa mstari moja na kila darasa lina dirisha lenye fremu nyeusi na mlango wa rangi ya buluu, kuta za jengo zimepakwa rangi ya manjano na chini yake kuna matofali ya rangi nyekundu, rangi ya jengo inaonekana kufifia na sehemu zingine kuna mchoro ya picha za kielimu.

Huyu ni mwanasoka mwanamke wa Kenya mwenye ulemavu akiwa amevalia jezi nyekundu na nyeupe iliyoandikwa Kenya. Mchezaji huyo amesimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu akishikilia kongo mbili na amevaa soksi ndefu huku mpira ukiwa mbele ya mguu wake mmoja. Ujasiri wake na tabasamu lake linaashiria hali na uzalendo katika mchezo.

Hii ni kona ya ofisi ambapo kuna kompyuta ya mezani na vifaa vyake. Kompyuta hii ina skirini nyeusi ya Dell ambayo ina sticker ya rangi ya manjano liyoandikwa kwa lugha ya kiingereza Internet facility is strictly for education purpose only . Hii inaashiria kuwa kopmyuta hii hutumika kwa ajili ya elimu pekee.

Wanariadha wawili mwanamke na mwanamke wakikimbia pamoja wanaonekana . Wamefungwa pamoja kwa kamba ndogo ya kuwashika huku mwanaume akionekana kumwongoza mwanamke huyo . Mwanamke amevalia kitambaa cha macho cha rangi ya ijani na manjano kuwa hawawezi kuona na anategemea mwongozo wamwanaume huyu. Wote wamevaa jezi za mashindano na jezi ya mwanamke imeandikwa Koech na ina bendera ya Kenya.

Kundi la wanamichezo wenye ulemavu na makocha wao wakiwa kwenye chumba cha mazoezi ya dodi wanaonekana. Kundi hilo lina wanamichezo watatu wamekaa kwenye viti vya magurudumu na wamevalia glovu za dodi na mavazi ya michezo. Wanamichezo wengine wanne labda makocha wamesimama nyuma yao na mmoja wao amevalia fulana iliyoandikwa Kenya.

Wachezaji wanne wa riadha wakiwa wamesimama kwa pamoja labda baada ya mashindano, wanaonekana walio katikati wamevalia fulana zenye maandishi Kenya, na wote wamevaa mavazi ya michezo huku mmoja wao akiwa na miwani ya kuangalia jua, ya rangi ya njano na kijani kibichi, wanaonekana wakiwa na furaha na wameungana wakifurahia ushiriki wao katika mchezo.

Ni mitungi mitatu ya gesi, kizima moto kimoja, vilivyohifadhiwa nyuma ya sehemu iliyofunikwa kwa wavu wa chuma. Mitungi hiyo ya gesi ina rangi tofauti ,moja ni wa rangi ya chungwa, mwingine ni mweupe na wa mwisho ni mwekundu. Mitungi hii imewekwa katika eneo lililo wazi na lenye ulinzi, labda kwa ajili ya kuhifadhi au matumizi ya biashara.

Mwanamke akifanya zoezi ya kunyinyua vitu nxito kwenye gym anaonekana mwanamke huyu ameketi kwenye benchi maalum ya kunyanyua ameshika mikanda maalum ya mikono na amevalia fulana nyekundu suruali nyeusi ya mazoezi na viatu viekundu anaonekana akipumzika au kujitayarisha kwa ajili ya zoezi.

Mwanariadha wa kenya kwa jina Wesley Kimeli Sang anaonekana nmesimama kwenye uwanja wa riadha akiwa amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya na bendera ya kenya. Uso wake unaonyesha uchovu au mkazo baada ya mazoezi au mbio na bado anajiisi nguvu.

Huyu ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni mwanafunzi, akikaa kwenye kiti cha magurudumu, huku akiwa na rundo la vitabu magotini mwake, ametumia kiti cha magurudumu kuashiria ulemavu, huku vitabu vikionyesha kuwa anashugulisha na masomo, mwanaume huyu amevalia shati la rangi ya udurungi, jezi ya rangi ya kijivu na suruali ya jinsi ya buluu akiwa na saa mkononi.

Huu ni mchezo wa soka kwa watu wenye ulemavu wa miguu. Wanaume wawili wanakimbia uwanjani, kila mmoja akitumia rungu mbili badala ya miguu yao. Mchezaji mmoja amevaa jesi nyekundu na kaptula fupi nyeupe na anauendea mpira. Mchezaji mwingine amevaa jesi ya kijani na kaptula nyeupe, naye anakimbia kwa Kasi. Wote wawili wanaonyesha hari ya mchezo.

Wanariadha wawili wa Kenya. Mwanaume na mwanamke wakiwa wamebeba bendera ya Kenya baada ya mashindano inaonekana. Wato wewili wametabasamu na wanaonekana wenye furaha na fahari. Mwanaume amevaa fulana nyekundu imeandikwa Kenya na ameshika upande mmoja wa bendera. Mwanamke amevaa fulana nyekundu na kaptula fupi na jina Koech imeandikwa kwenye fulana yake. Yeye pia ameshikwa upande mwingine wa bendera.

Chumba cha kompyuta, labda katika shule, kituo cha mafunzo au ofisi kinaonekana. Meza ndogo imepangwa kwa mstari na ina kompyuta kadhaa. Kila kompyuta ina skrini za zamani, kibodi, kipanya na baadhi ya kompyuta zina spika za masikioni. Viti vyeupe vya plastiki vimepangwa mbele ya kila kompyuta, kuta za chumba zimepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna dirisha lenye fremu za chuma.

Timu ya riadha ya Kenya, wakiwemo wanariadha wenye ulemavu wakipokea mfano wa hundi kubwa kutoka kwa mfadhili wanaonekana. Timu nzima imevalia sare nyekundu na kijani ambazo ni rangi za bendera ya Kenya kuashiria uzalendo wao. Wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu wakishikilia hundi hiyo, jambo linaloweza kuashiria kuwa wamepokea msaada wa kifedha au udhamini.

Mwanariadha mwanamke ambaye ni mlemavu akifanya mazoezi ya riadha kwa kutumia kiti maalum cha magurudumu cha mbio anaonekana. Yuko kwenye uwanja wa riadha unaoonekana ni usiku akionyesha bidii na umakini mkubwa katika mazoezi yake. Mwonekano wake wa kujituma unaashiria hali ya kimchezo.

Wanariadha wawili wakiwa wanamaliza mbio wanaonekana. Mwanariadha wa kulia Kimani ambaye anaonekana akiwa amefungwa kitambaa cheusi machoni amevaa jezi ya rangi ya nyekundu na kijani iliyoandikwa Kenya na nambari. Ameshikana mkono na mwanariadha mwenzake wa kushoto ambaye amevaa fulana ya rangi za zambarau yenye maandishi Kenya guide na nambari. Inaonekana huyu mwanariadha ni kiongozi wake Kimani.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwanamichezo akiwa ndani ya bwawa la kuogelea; anaonekana amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na anatazama upande mmoja labda akisubiri kuanzia au kumalizia mashindano. Mwanamke huyo anaonekana mwenye nguvu na azimio la kushindana na maji yanampa uhuru wa kuzionyesha talanta zake.

Hii ni timu ya taifa ya Kenya katika sherehe ya ufunguzi wa mashindano ya kimataifa labda michezo ya olympiki au paralympiki wanariadha wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu wamevalia sare nyekundu na wametangulia mbele ya bendera ya Kenya, inayoashiria utambulisho wa kama taifa moja, mandari inaonyesha uwanja mkubwa wa michezo wenye taa mingi na umati wa watu.

Hii ni korido au ukumbi wa jengo lenye paa lililo ezekwa kwa mabati na mbao. Njia hiyo imefunikwa na nguo nyeusi za chuma zilizopangwa kwa safu. Ukuta wa jengo umepakwa rangi ya manjano iliyokolea huku kukiwa na milango na madirisha yaliyoonekana. Ardhi nje ya korido ina udongo na inaonekana kama mazingira ya kijijini au jumba la kulala.

Mwanamke mmoja anaye piga makasia akiwa ndani ya mtumbwi mweupe huku kando yake kukiwa na kiti cha magurudumu cha rangi ya buluu na nyeusi. Anaonekana ametoa tabasamu hafifu huku akiwa amevalia fulani nyekundu yenye maandishi Kenya akishika makasia mawili kwa mkono wa kushoto na kulia.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwanamichezo kwa jina la Asiya Sururu akiwa kwenye boti ndogo ya tumbwi katikati ya maji anaonekana amevaa nguo nyeusi ya michezo yenye mistari meupe mikononi miwani ya jua kichwani na anatabasamu usoni mwake . Pia ameinua mkono wake na kufanya ishara kwa kidole cha shada na cha kati.

Wanariadha wawili kwenye uwanja wa riadha wanaonekana. Mwanariadha mmoja amevalia jezi ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi amepiga magoti karibu na mwanariadha mwingine. Mwanariadha wa pili amelala chini, ameanguka baada ya kumaliza mbio akiwa amevalia jezi nyekundu na kitambaa cheusi cha macho. Mwanariadha aliyepiga magoti anaonekana akimsaidia au kumfariji mwanariadha aliyeanguka.

Hii ni bodi nyeupe darasani iliyoandikwa kwa mkono na maswali kuhusu herufi ndogo , herufi kadhaa zimeorodheshwa pamoja na sauti maalum , utawala mkubwa wa plastiki wa rangi ya machungwa umewekwa katikati ya ubao ikiashiria matumizi yake ya kutengeneza mistari iliyonyooka.

Huu ni uwanja wa michezo ya watoto wenye mandhari ya jioni ama asubuhi ambapo kuna michezo mbalimbali yenye rangi angavu kama kutelezea na kupanda huku uwanja huu ukiwa na njia iliyotengenezwa kwa vigae na kuzungukwa kwa miti mikubwa yenye majani ya maua ya njano pamoja na vichaka vilivyopangwa vizuri.

Wasichana wawili wakifanya mazoezi ya riadha au wakishiriki katika mchezo wanaonekana. Mbele kuna wasichana wawili wanakimbia, yule wa kushoto amevaa fulana ya bluu nyeusi na suruali nyeusi, huku yule wa kulia amevaa fulana ya bluu nyeusi na suruali ya bluu nyeusi. Wote wawili wanaonekana wanakimbia kwa kasi.

Ubao mweupe wa darasa ambao umetumiwa kuandika maelezo kadhaa unaonekana, ubao huu ni mrefu na umeandikwa kwa herufi ndogo na baadhi ya maneno yanayoweza kusomeka ni teamleader , kuna uakisi wa nuru unaotokana na taa au dirisha jambo linalofanyiwa iwe vigumu kusoma kitu kilichoandikwa.

Hiki ni kitabu cha kingereza kinachoitwa Haydn Richards Junior Englisg 2 ambacho kimechakaa sana na kuwa na chafu kwenye jalada lake. Mchoro wa maua na wadudu unapatikana kwenye jalada ukionyesha muundo wa kitabu hicho. Hali ya kitabu hicho inaweza kuashiria kuwa kimetumiwa na wanafunzi wengi kwa miaka mingi au kimetunzwa vibaya.

Hili ni jengo la ghorofa, labda shule au ofisi likiwa na nguzo ya bendera mbele. Njia ndogo iliyotengenezwa kwa vigae inaelekea kwenye nguzo hio ikiwa imepakana na bustani ndogo iliyopandwa mimea yenye rangi ya kijani na manjano. jengo lenyewe lina kuta za mawe, madirisha yenye nondo za kijani na milango ya mbao huku juu kukiwa na roshani.

Hii ni timu ya wachezaji wa soka wenye ulemavu labda kutoka Kenya. Wachezaji wote wamevalia jezi nyekundu zenye nembo ya Kenya kifuani na kaptua za kijani. Wanakimbia uwanjani wakitumia mikongonjo, jambo linalonyesha shauku na ujasiri wao licha ulemavu. Mchezaji mmoja yuko mbele akitabasamu na kuangalia mbele kwa matumaini.

Huu ni mlango wa mbao unaoonekana kuwa wa zamani kidogo. Juu ya mlango kuna ishara mbili ndogo zinazoonyesha majina ya maabara mbili tofauti chemistry lab na biology lab na hii inaashiria mlango huo unaelekea kwenye maabara ya kemia na bayolojia . Chini ya ishara hiyo kuna vibandiko vya zamani vilivyochakaa vikionyesha kuwa mlango huu umetumika kwa muda mrefu.

Hii ni kompyuta ya zamani, ikiwa na skrini kubwa ya Dell na kibodi nyeusi iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Skrini ya kompyuta ni nyeusi, kabisa na inaashiria kuwa kompyuta haijawashwa. Kuna pia waya mbalimbali na vifaa vingine vya kompyuta vilivyowekwa chini ya meza na hii inaonyesha kuwa kompyuta hii bado inatumika.

Haya ni madawati kadhaa ya shule yaliyopangwa kwa namna isiyo ya kawaida labda darasani, madawati haya yanaonekana kuwa ya samani yanaonekana yametengenezwa kwa mbao na chuma na baadhi yanaonekana kuwa na machanga, sakafu ya darasa inaonekana kuwa na marumaru ndogo za rangi nyekundu na nyeupe huku ukuta wa nyuma ukiwa na ubao mweupe.

Huyu ni mwanariadha wa kike ambaye anaonekana kama Mkenya, na fulana yake ikiashiria katika mbio za magurudumu kwenye uwanja wa riadha. Amevalia mavazi ya riadha na anaonekana akijaribu kuongeza kasi kwa kutumia mikono yake. Mbio za magurudumu hufanywa na watu wenye mlemavu na viungo vya chini.

Hili ni jengo ndogo ambalo linaonekana kuwa shule ya chekechea au kituo cha watoto kwa kuwa lina michoro ya kuvutia ukuta wa jengo hili umetengenezwa kwa uchoraji na wanyama mbalimbali kama vile chui, kanga , ngamia, tembo, na pombo wakiwa wametulia kando ya bahari.

Hawa ni wanariadha wa kiume wakiwa kwenye shindano ya riadha. Mwanariadha wa Kenya akiwa na jina Kimani ,kwenye sare yake anaonekana mbele, akishangilia kwa kuinua mikono yake na anafungua macho. Jambo linaonyesha kuwa ameshinda au amefikia mstari wa mwisho. Mwanariadha wengine wawili, mmoja akiwa na sare ya Brazil wako nyuma yake wakiendelea na mbio.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa mavazi ya kuendesha baiskeli na kofia ya chuma. Akishiriki kazi katika mbio za kuendesha baiskeli. Anaendesha baiskeli ya kisasa ya rangi ya kijani na anaonekana akishikilia usukani kwa nguvu akilenga misuli yake. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na vichaka na inaonekana kuwa kuna barabara iliyotunzwa vizuri.

Hili ni jengo kubwa ya gorofa lililojengwa kwa mawe ya asili yenye rangi nyepesi. Jengo hili lina madirisha mingi na fremu ya chuma na bustani ya mimea iliopandwa na kutunzwa vizuri mbele yake. Kwenye bustani Kuna ubao mdogo wenye maandishi ya kingeresa inayoelekeza wageni kupitia ofisini.

Hii ni nyumba ndogo yenye bustani kubwa na safi ambayo inaonyesha utunzi mzuri wa mazingira . Bustani ina nyasi ya kijani iliyotunzwa vizuri na kuna ua au bustani ndogo iliyopandwa karibu na nyumba . Nyumba yenyewe ina paa la matofali na kuta za rangi ya njano na madirisha yake yamefungwa na chuma.

Hii ni yadi au uwanja wa kijani kibichi uliotunzwa vizuri ukiwa katikati ya majengo. Kuna jengo kubwa upande wa kulia linaloonekana kama lina roshani na jengo lingine ndogo upande wa kushoto . Katikati ya uwanja kuna nguzo ya bendera ya miti iliyopandwa kwa mpangilio ikionyesha mazingira safi na ya kupendeza .

Hii ni sehemu ya jengo la gorofa labda shule au makazi ikiwa na ngazi za nje zinazoelekea gorofa la pili, ngazi hizi zimejengwa kwa saruji na nguzo za chuma zinazotoa usalama na msaada, choo ina kuta za mawe na sakafu ya saruji nyekundu na baadhi ya bustani ya kijani inaonekana kwa mbali.

Huyu ni mwanamke mwanariadha ambaye anaonekana kama mkenya kutokana na neno Kenya kwenye fulana yake akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ameshikilia bango . Bango hilo kubwa la blu lina andikwa Paris twenty twenty four qualified likimaanisha kuwa amefuzu kwa ajili ya michezo ya olimpiki ya Paris . Mwanamke huyu anatabasamu kubwa na anaonekana mwenye furaha na fahari .

Huu ni mlango mwekundu wa mbao uliofungwa ukiwa umewekwa kwenye ukuta uliotengeneza kwa mawe ya asili . Mlango una kitasa cha dhahabu na dirisha ndogo juu yake na pia kuna mabango madogo mawili yaliyopandishwa juu yake . Chini ya mlango kuna mimea midogo iliyopandwa na upande wa kulia kuna nguzo nyeusi iliyosimama.

Hii ni kompyuta ya mezani ikionyesha skrini, kibodi na panya vikiwa vimeunganishwa. Kompyuta ina vifaa vya sauti vilivyowekwa kwenye skrini tayari kwa matumizi. Kando ya panya kuna pedi ndogo yenye picha ya wanyama ikiwa imeharibika kidogo kutokana na matumizi. Jedwari ambalo kompyuta imewekwa linaonekana kuwa jeupe na safi. Huku mazingira ya nyuma yanaonyesha dirisha lenye rangi ya kijani.

Hizi ni kabati mbili za kuhifadhi vitu ndani ya chumba . Kabati la kwanza upande wa kushoto lina rangi nyeupe na lina rafu mbili tupu . Kabati la pili lililo katikati lina rangi ya mbao na limewekewa vitabu na vitu vingine vya kielektroniki kwenye rafu zake . Katika mandahri ya nyuma kuna bango lililotundikwa ukutani na sakafu inaonekana kama imetengenezwa kwa vigae vya rangi .